Duka la magari aina ya Hyundai. Ndani ya duka hili kuna magari mawili, jeupe na jeusi; huku muuzaji akiwa amesimama mbele ya gari jeupe akiwa amevaa barakoa nyeusi, tisheti nyeupe pamoja na suruali ya jinzi nyeusi.

Duka la uuzaji wa magari. Gari mojawapo limefunguliwa mlango likionyesha kiti cha dereva, kipanga pamoja na kioo cha kuonea kwa nyuma. Gari hili la kisasa kwani lina televisheni inayotumika kudhibiti gari kwa ujumla. Gari hili li tayari kwa ajili ya muuzaji kununua gari hilo.

Duka la maziwa linalo tumia mashine ya kikabari, kusambaza maziwa kwa wateja wake kwa usalama na urahisi katika bei nafuu kwa wateja wake wote wanaotumia maziwa hayo

Mashine ya kisasa aina ya kikabari inayotumika kuuza maziwa ambapo, maziwa haya hujazwa katika tenki la kuhifadhi, mteja huweka chupa yake chini ya tundu la mtambo ataingiza kiwango anacho kihitaji, baada ya yote hayo pampu ya mtambo itapiga maziwa juu ya tundu la mtambo

Duka linalouza maziwa linalotumia mashine ya kisasa ya kifahari, mashine hii husaidia katika kutoa huduma ya kwa haraka zaidi kwa wateja wake, pia hutoa maziwa salama na kwa bei nafuu kulingana na mahitaji ya mteja huyo.

Duka la maziwa, duka hili linatumia mashine ya kisasa aina ya kikabali, inayotumika kuhudumia wateja maziwa yaliyo salama, kwa bei nafuu kulingana na mahitaji ya wateja kwa muda huo.

Mtu mzima jinsia ya kiume anaonekana akishikilia kikabari. Mashine hii hutumika katika uuzaji wa maziwa salama na kwa bei nafuu kwa wateja wake. Pia huuza maziwa kulingana na mahitaji ya wateja hao katika muda huo.

Duka la uuzaji wa samani, ikiwapo makochi na viti vyenye rangi mbalimbali. Juu kuna bango lenye rangi nyeusi ambalo linamaanishi mekundu na meupe. Pia kuna mtu apitaye huku akitazama samani hizi.

Duka la wauzaji wa samani. Samani hizi ni kama vile viti, meza, taa za mizani na kadhalika. Viti hivi vimechukua rangi ya nyeusi pamoja na kahawia, ambapo, hutumika majumbani, maofisini, pamoja na migahawa ya kisasa. Pia meza imechukua rangi nyeupe na juu ikiwa nyeusi.

Soko linauza mazao mbalimbali kama nyanya, vituguu, nanasi, pamoja na kabeji. soko hili linawauzaji jinsia ya kike walio keti katika viti wengine wakiwa wanapanga nyanya, na wengine wakiwa wamesimama huku wakiegemea.

Kituo cha ununuzi wa nguo, kituo hiki kina nguo mbalimbali za kiume ikiwepo makoti, matisheti mbalimbali pamoja na viatu. Viatu hivi kuna raba pamoja na viatu vya ngozi huku matisheti yakiwa na rangi mbalimbali, yakiwa yamewekwa juu ya meza nyeusi na makoti yakiwa yamening'inizwa kwenye makabati yenye rangi ya kahawia.

Duka la nguo lililokuwa lina kuta nyeusi na katikati likiwa na vioo vya kuonyesha, huku linauza nguo mbalimbali ikiwemo: matisheti pamoja na majaketi, huku upande wa kulia nje ya duka kuna watu wanaozunguka kituo hiki cha ununuzi.

Duka kubwa linalouza vitu mbalimbali, kama vile: manukato ya mwili, sabuni za kuogea, vitafunwa, mafuta na nakadhalika, huku mnunuzi jinsia ya kike akiwa ameshikilia kikapu chake kilichojaa na bidhaa hizo, tayari kwa ajili ya kufanya malipo ili aondoke navyo.

Duka kubwa linalouza vitu mbalimbali ikiwepo vitafunwa tofauti tofauti pamoja na vinywaji, huku mtu ameketi karibu na kioo kinachomulika vilivyomo ndani ya duka hilo huku amefungua kinywaji chake na ameshikilia simu kwenye mikono yake.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali, zilizopangwa katika kategoria tofauti tofauti, kulingana na matumizi na tarehe ya mwisho wake. Huku mdada aliyevaa miwani, akisoma bidhaa mojawapo na gari la ununuzi lipo mbele yake.